Hii ni darasa tupu lenye kiti na meza za mbao zilizopangwa vizuri. Kuna madirisha mawili enye mapasia ya rangi ya pinki au kahawia iliokosa na kuta linaloonekana kuwa ya rangi ya kirimu au nyeupe. Juu ya kuta moja kuna bango ndogo. Sakafu inaonekana kuwa na vigae vya rangi nyekundu iliofifia na kahawia enye madodoa.

Hii ni nje ya jengo labda nyumba. Jengo lina paa za vigae vyekundu uthurungi na kuta za rangi nyepesi labda njau au beichi. Hapa mbele ina nyasi ya kijani kibichi iliyotunzwa vizuri ikionyesha bustani au uwanja. Nyuma ya nyasi na karibu na jengo inaonekana kuwa na mti wa mnazi. Nyuma zaidi kuna miti mikubwa zaidi ikionyesha mazingira yenye mimea mingi. Anga ni safi blue ikionyesha hali ya hewa ni nzuri.

Hili ni jengo refu lenye paa la matofali mekundu na kuta za mawe likiwa limezungukwa na bustani nzuri yenye nyasi fupi iliyokatwa vizuri na vichaka vidogo viliopangwa kama njia. Kuna miti mirefu mingi karibu na jengo hilo ikionyesha mazingira yenye mimea mingi. Kwa mbali jengo lingine lenye jekundu linaonekana likichomoza juu ya mti. Njia ya mawe inaelekea kwenye mlango la jengo la mbele. Hali ya hewa inaonekana kuwa tulivu.

Hawa ni wachezaji wawili wa kadanda wenye ulemavu wa miguu wakitumia mikongojo. Wamevalia jezi ya mchezo na wanacheza kwenye uwanja wenye rangi ya udongo mwekundu. Mchezaji mmoja amevalia jezi ya kijani na mwingine amevalia jezi ya nyekundu na anaonekana akidhibiti mpira kwa mguu wake mmoja uliobaki. Nyuma yao kuna ukuta wa mawe.

Hii ni kitabu cha kufundisha kifaransa kinachoitwa Longhorn Methode de Francais kwa darasa la nne. Juu ya kitabu kuna maneno, na chini yake kuna namba darasa la nne. Kwenye duara la buluu, chini ya kichwa cha kitabu kuna picha linaoonyesha watoto watatu wakiruka kamba.

Hawa ni wanariadha wawili wakiwa kwenye mashindano ya riadha. Mwanaume ambaye anaonekana kuwa mwongozaji, amevaa fulana ya rangi ya chungwa na nyeupe. Ameunganishwa na mwanamke kwa kifaa kinachoonekana kama kamba fupi au tezi, ambacho wanashikilia.

Hawa ni wanawake saba wakiwa wamivelia fulana nyekundu lenye neno 'Kenya Pili' na suruali nyeusi .Wote wameketi kwenye viti maalumu vya magurudumu ambavyo hutumika kwa michezo labda mipira wa vikapu wa viti vya magurudumu .Wamejipanga kwa dwara dogo wakitazama na wanaonekana kutabasamu au kuwa na furaha ,mandhari ya nyuma yanaonekana kuwa nje na kuna maeneo yamejengwa yasiyoonekana vizuri.

Hii ni ubao mweupe mkubwa labda darasani au chumba cha makutano na kuna maandishi ya buluu iliyoandikwa kwenye ubao ingawa hayaonekani vizuri. Kushoto kwa ubao kuna mlango na kuta ya rangi ya kijani kibichi. Pia kuna ndoo ya pinki na kitu kinachoonekana kama ufagio vimewekwa karibu na ukuta.

Hii ni sehemu ya kuta wa darasa labda la shule ya chekechea au darasa la chini. Juu kabisa, kuna chati lililoonyesha herufi za alfabeti kwa herufi kubwa na ndogo na mwandiko ya kuunganisha kwanzia m hadi r. Chini ya chati ya alfabeti kuna kadi au mabango yanaonyesha majina ya mwezi na mwaka ikiwemo Oktoba, Novemba ikiwa na picha ya mti ya krismasi.

Hii ni darasa tupu lenye viti na meza za wanafunzi zilizopangwa kwa safu. Kuna kompyuta chache zilizopangwa kwenye meza ndefu upande wa kushoto na kulia wa darasa. Pia kuna ubao mweupe kutani upande wa kulia. Kuta za darasa lina rangi ya kijani kibichi na kuna dirisha upande wa kushoto.

Bango jeupe lenye maandishi ya kijani kibichi inayosomeka fire assembly point , na mishale miekundu inayoelekeza upande wa kulia. Bango hili limewekwa chini karibu na tanki kubwa la maji jeusi, linalozungukwa na nyasi. Kwa kifupi, bango hili la ashiria mahali ambapo watu wanapaswa kukusanyika wakati wa dharura ya moto.

Hii ni kompyuta iliyo na skrini nyeusi ya Dell, na kibodi nyeusi iliyowekwa juu ya meza nyeupe. Nyuma ya kompyuta kuna ukuta mweupe ulio na alama za kahawia au njano. Chini ya meza kuna nyaya na vifaa vingine visioeleweka.

Hizi ni safu ya kompyuta tatu zilizowekwa kwenye meza ndefu. Kila kompyuta ina skrini nyeusi ya kompyuta, kibodi nyeusi na kipanya. Kompyuta ya kwanza upande wa kushoto ina skrini kubwa zaidi ya Dell. Ukuta ulio nyuma ya meza una rangi ya kijani kibichi kwa chini na sehemu ya juu inaonekana kuwa na rangi iliyochubuka au bodi iliyo na alama fulani.

Huu ni mlingoti mrefu unaonekana kuwa mweupe au rangi nyepesi ukisimama wima angani juu ya mlingoti huo kuna vitu vidogo vilivyowekwa ambavyo vinaweza kuwa kamera antenna au vifaa vingine, nyuma ya mlingoti kuna anga la buluu lililojaa mawingu nyeupe mazito. Chini ya mlingoti kuna miti refu yenye majani mabichi mieusi, ukiongeza tofauti wa rangi kwenye picha.

Huyu ni mwanariadha Samson Ojuka, akifanya kuruka mbali kwenye shimo la mchanga. Anaonekana ametua na mchanga ulitawanyika kumzunguka. Akionyesha nguvu za kutua kwake. Nyuma yake kuna uwanja wa riadha na viti watazamaji ambavyo vina bendera ya Kenya. Chini ya picha kuna maelezo yanayosomeka, long jump Samson Ojuka.

Hii ni kompyuta ya mezani, iliyo na kifuatiliaji cheusi na kibodi cheusi. Ziko juu ya meza nyeupe. Nyuma ya kompyuta, kuna ukuta wa rangi wa samawati hafifu au kijani kibichi.

Hii ni kundi la watu wengi wao wakiwa wanawake na wasichana kwenye eneo lenye nyasi labda uwanja wa bustani, moja wao upande wa kushoto amevaa fulana ya bluu iliokolea na suruali nyeusi , mwanamke mwingine upande wa kulia amevaa fulana ya bluu isokolea na suruali nyeusi. Nyuma yao upande wa kushoto kuna wanawake wengine wawili wameketi kwenye viti vyeupe, upande wa kulia saidi kuna viti viwili vyeupe.

Hii ni kundi ya wanaume. Wengine wakiwa na ulemavu wa miguu wanatumia vigongo wakiwa wamevalia sare zinazofanana vya mchezo. Wamesimama kwenye uwanja wa mpira wa miguu wenye nyasi bandia. Sare zao zina rangi nyeusi, nyekundu na kijani amabazo zinafanana na rangi za bendera za Kenya. Baadhi ya wanaume wanaoneka kuwa wachezaji wa soka walemavu.

Hawa ni wachezaji wa soka wenye ulemavu wa miguu wakicheza kwenye uwanja wa udongo mwekundu. Mchezaji mmoja aliyevalia jezi nyekundu na nyeupe anaonekana akipiga mpira kwa mguu wake mmoja huku akitumia magongo mawili kujitegemea. Kuna wachezaji wengine pia uwanjani. Baadhi yao pia wakitumia magongo. Mpira uko katikati na mandhari ya nyuma inaonyesha ukuta wa matofali na miti.

Haya ni kundi la madawati na viti vya shule. Yamewekwa pamoja kwenye chumba chenye sakafu nyekundu iliyo na mandoandoa na ukuta mweupe. Madawati yana rangi tofauti za mbao juu, baadhi yakiwa mepesi na mengine meusi, na yanaonekana kuwa na fremu za chuma nyeusi. Kwa nyuma kuna ubao mweupe ukutani.

Hawa ni wanariadha wa Kenya wakitembea katika uwanja labda wakati wa sherehe za ufunzi au tukio kubwa la michezo kama zile Olimpiki au michezo ya Commonwealth. Wanariadha hao wamevalia nguo nyekundu ambazo zinafanana na rangi ya bendera ya Kenya. Wengine wao wako kwenye viti vya magurudumu kuashiria kuwa wanariadha walemavu labda washiriki katika michezo ya walemavu.

Hii ni dawati lenye kompiuta na vifaa vingine, kuna skrini ya kompiuta ya dell ambayo imekaa juu ya kibodi, nyuma ya skrini kuna tarakilishi nyeusi na kamba nyingi iliyozungushwa kwenye karatasi ndogo ya njano iliyobandikwa nyuma ya skrini na kompiuta yenye ujumbe inayosomeka internet facility is strictly for education person only karibu na kompyuta.

Hili ni bango kuhusu usimamizi wa taka katika shule ya vitongoji vyetu likisisitiza punguza, tumia tena, rejesha. Taka kutoka wapi? Inasema taka nyingi hutoka majumbani, biashara na viwandani. Taka za kikaboni kama mabaki ya chakula na mimea huweza kuoza na taka zisizokuwa na kikaboni kama plastiki na vyuma huweza kurejeshwa.

Kuna madawati mawili ya zamani yanaonekana kuwa na mbao na yana alama ya kuchakaa hasa dawati la mbele lenye sehemu iliyoharibika juu yake. Nyuma ya madawati kuna kiti kimoja cha shule chenye fremu ya chuma na sehemu ya kukalia na kuegemea mbao. Chumba kina kuta ya rangi isiyokolea na kuna mapazia yenye miraba nyekundu na nyeupe kwenye dirisha au sehemu ya juu ya kuta.

Hii ni jengo lenye paa la msatili na ukuta uliopakwa rangi. Kwenye ukuta huo kuna mchoro mkubwa unaoonyesha sanduku la Nuhu lililokuwa limejengwa na Nuhu likiwa limebeba wanyama mbalimbali. Chini ya sanduku hilo kuna wanyama wengine wengi kama vile twiga, tembo, punda milia na wengineo wakiwa wamesimama kwenye ardhi ya kijani kibichi karibu na maji.

Hawa ni wanariadha wawili wa Kenya, mwanamke na mwanamume wakishikilia bendera ya Kenya. Mwanamke huyu ni Nancy Chelagat Koech, ambaye alishinda medali ya shaba katika mita elfu moja mia tano kwenye michezo ya walemavu ya Tokyo, elfu mbili na ishirini. Mwanamume anayeshikilia bendera naye ni Geoffrey Kiplagat ambaye ni nduyu yake na pia mwongozo kama mwanariadha asiyeona.

Hii ni kundi la wanariadha kumi na mmoja wao Kenya wakiwemo wanawake wawili na mwanaume mmoja, anayetumia kiti cha magurudumu. Wamesimama mbele ya ukuta wenye nembo za Team Kenya Champions of Cheers. Wote wamevaa jaketi zenye rangi za bendera ya Kenya nyekundu, kijani, nyeusi na mistari mieupe.

Hii ni nguzo au ukuta wenye karatasi zilizobandikwa wima, kila karatasi inaonekana kuwa na maandishi ya siyo someka vizuri, na kando ya kila karatasi kuna duara ndogo ya rangi tofauti kama vile nyekundu, njano, kijani na ya bluu iliyobandikwa, ikionekana kama sehemu ya orodha au mfuatano wa vitu, kuna pia mstari mweusi wima unaoonekana kando ya baadhi ya karatasi.

Hii ni jengo lenye ghorofa moja ambalo linaonekana kuwa imejengwa kwa matofali. Lina paa la vigae vyekundu na mabati ya kukusanyia maji ya mvua. Kuna nguzo mbili mbele ya jengo linaloshikilia upande wa mbele wa paa. Milango miwili ilionekana mmoja ukiwa wazi na mwingine umefungwa. Pia kuna madirisha mawili moja likiwa limefunguliwa.

Hii ni kabati lenye sehemu nyingi, makabati madogo madogo yaliyopangwa. Ndani ya baadhi ya sehemu hizo kuna vitu vilivyowekwa vinavyoonekana kama mifuko, kasha au folda vya kompyuta ndogo zenye rangi tofauti kama vile bluu, nyeusi na njano. Sehemu zingine ziko tupu. Kabati hilo linaonekana kuwa limetengenezwa kwa mbao au nyenzo nyingine ngumu.

Huyu mwanamchezo mwanamke ambaye amevaa jezi ya mpira ya miguu yenye rangi nyekundu na nyeupe iliyoandikwa Kenya kifuani. Ana mguu mmoja na anatumia magongo mawili kujisaidia kusimama. Ana mpira wa miguu mbele yake uwanjani. Nyuma yake kuna viti vya watazamaji vya uwanja wa mchezo.

Hii ni kitabu yenye jalada la kijani kibichi na maandishi makubwa yanayosema health safety and manners reader 2 juu ya jalada kuna vichwa kitatu vya watoto wadogo. Mvulana mweupe mwenye nywele za dhahabu katikati na juu, mvulana mwingine mweupe na msichana mweusi akiongea upande wa kushoto wa chini, na msichana mweusi akitabasamu upande wa kulia wa chini.

Huu ni uwanja wa michezo wenye vifaa kadhaa. Kwa upande wa kushoto kuna bembea yenye rangi nyekundu na nyeupe. Katikati, kuelekea nyuma kuna seti ya michezo ya watoto yenye slide ya kijani, na sehemu nyingine za kupandia au kuchezea. Nyuma ya vifaa vya vichezo, kuna ukuta uliofunikwa na matairi mengi yaliyopangwa vizuri.

Hii ni chumba cha madarasa au mabaara ya kompyuta, inaonekana kuwa na viti na meza ya mbao, ya chuma zilizopangwa kwa safu, kuna madirisha makubwa chenye mapazia mepesi na nje kuna ulinzi wa chuma kwenye madirisha. Nyuma ya nyumba kuna meza nyingine ndefu na kompyuta kadhaa zikiwa zimewekwa juu yake.

Hii ni yard au bustani enye nyazi nyingi iliokatwa vizuri katikatika kuna miligoti mrefu labda wa pendera na karibu nayo kuna miti kataa. Upande wa kulia wa picha kuna jengo linaonekana kuwa na ghorofa na sehemu ya paa yake linaonekana. Upande wa kushoto kuna sehemu la jengo lingine au muundo. Angaa linaonekana kuwa wazi na kuna mwanga wa kutosha.

Huyu ni mwanariadha anayeitwa kama Samson Ochuka. Anajiandaa kuruka mbali kwenye uwanja wa riadha. Amevaa fulana nyeusi, kaptura ya kijivu, na viatu vya manjano. Chini ya picha kuna maelezo kumhusu. Jina, Samson Ochuka, Utaifa, Mkenya, tarehe ya kuzaliwa, mchezo, matukio anayoshiriki, ulemavu L+

Hii ni kabati ya mbao yenye sehemu nyingi, makabati madogo madogo zilizopangwa Kwa safu na nguzo baadhi ya sehemu hizi zina vitu ndani yake kama vile maafili ya rangi tafauti manjano, buluu pinki na karatasi sehemu nyingine ziko wazi bila kitu. Inaonekana kama sehemu ya chumba au ofisi na kuna kiti inaonekana kidogo upande wa kulia.

Hawa wanariadha watatu wanakimbia kwenye mashindano ya riadha. Mwanariadha aliye katikati amevalia jezi nyekundu yenye neno Kenya na jina Kimani limeandikwa chini yake. Anaonekana akishangilia au kumaliza mbio mikono yake ikiwa juu. Amefunga kitambaa cha rangi ya kijani kibichi na njano kichwani.

Kuna kabati mbili zilizosimama kando ya ukuta mweupe. Kabati la kwanza, upande wa kushoto, lina rangi nyeupe na lina rafu mbili zake. Kwenye rafu ya chini ya kabati hii, kuna kitu cheusi kinachofanana na chupa au bilauri. Kabati la pili lililo karibu na la kwanza upande wa kulia, lina rangi ya kahawia na lina rafu tano.

Huu ni ubao mweupe ulioandikwa. Juu ya ubao huo kuna maneno: April na May yakiwa kwenye maboksi. Kwenye ubao mkuu umeandikwa tarehe: Monday, 24 February 2025 . Chini ya tarehe, kuna swali lililoandikwa: Question, how did Samuel respond when God called him? Swalihili inasema, Samueli alijibuje Mungu alipomuita?

Wachezaji wa mpira wa miguu waliokatwa miguu kutoka Kenya wakiwa uwanjani wamevaa jezi nyekundu ya kijani ambazo zina rangi za bendera ya Kenya na zina neno Kenya mbele. Wanaonekana wakitembea kwa kutumia magongo wakijiandaa na wakiwa mazoezini. Kuna goli ya mpira ya miguu upande wa kushoto na wachezaji wengine kwa umbali.

Hili ni rundo la faili ya mafolda yaliyopangwa, juu kuna folda ya bluu iliyofungwa, chini yake kuna faili nyeusi, kisha chini yake kuna mafolda mengine meusi na kijani kibichi, zote zimepangwa kwa usawa zikiwa zimejaa juu ya uso mweupe au rafu.